Nondo zimetandazwa tayari kwa ajili ya ujenzi wa barabara, ambazo zitasaidia katika usafirishaji na kupunguza foleni za hapa na pale katika jiji letu hili.

Gari kubwa la taka likiwa na wabebaji wake wakipita nyumba kwa nyumba mitaani kwaajili ya kukusanya takataka, zilizopo katika sehemu na kuzipakia katika gari na na kwenda kupaki katika sehemu husika.

Msimamizi wa taka akikusanya uchafu katika mapipa yenye rangi ya tofautitofauti, rangi hizo zinatusaidia kutofautisha ni aina gani ya uchafu na jinsi gani ya kuweza kuutupa kwa utaratibu maalumu.